Kifaa cha upandaji wima kimepandwa miche ya mboga kama kabichi kama ilivyoandikwa upande wa chombo. Mimea ipandwe kwenye nafasi maalum inazozunguka pande za kifaa, kinachowezesha kilimo katika maeneo madogo kwa ufanisi.

Mboga mbalimbali kama sukuma wiki na lettuce zimepandwa ndani ya nyumba ya plastiki, kutumia mfumo wa kilimo cha hydroponic . Mfumo huu hutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho maalum badala ya udongo.

Mboga za majani zinamea juu ya karatasi nyeupe huku mizizi yake ikining'inia ndani ya maji. Huu ni mfumo wa kilimo cha maji ujulikanao kama hydroponics usiotumia udongo bali hutoa virutubisho kupita majini.

Mkulima anamwanga mazao ya vitunguu kwenye sehemu ya wazi baada ya kuvuna. Vitunguu vyekundu vimekusanywa kwa wingi ikionyesha mafanikio ya mavuno ya msimu. Mandhari ya kijani kibichi nyuma inaonyesha kuwa eneo hili lina rotuba ya kutosha kwa kilimo.

Uyoga mweupe mwingi unakua kwenye udongo mweusi ndani ya chafu au jengo. Uyoga hawa umeenea kwenye eneo kubwa ukionyesha uzalishaji mkubwa. Miale ya mwanga inaonekana kutoka juu ukiangazia uyoga.

Wafanyi kazi kataa wanapanga na kufunga mau kwenye kiwanda, wamevaa sare ya kijani na koti nyeupe, wakisimama mbele ya meza zilizojaa mau mbali mbali. Chupa na vifaa vingine viko mezani, sanduku la fair trade linaonekana jini kulia.

Wafanyakazi wamevaa glavu na aproni wakichambua pilipilihoho ya kijani kwenye msatri wa uzalishaji. Pilipili zimepangwa juu ya meza ya kusafirishia na taa huangaza eneo lote ili kusaidia kuona kwa urahisi. MAzingira ni safi na ya viwandani.

Panda mdogo mwenye majani mabichi unakua kwenye udongo. Karibu yake kuna mfumo wa umwangiliaji wa matone. Bomba nyeusi imelala chini ikiwa na viunganishi vidogo vidogo vya kijani na vyekundu vinavyonyesha maji.

Maji yanaelekezwa mashambani kupita mabomba ya plastiki kumwagilia mimea iliyopandwa kwa mistari. Mfumo huu wa umwagiliaji husaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji mzuri na mavuno mengi.

Mimea michanga imelimwa kwenye mistari huku bomba la umwagiliaji wa matone likipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi. Njia hii huhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapokea unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Shamba la mboga linalomwagiliwa kwa kutumia mfumo wa mabomba ya kisasa. Maji usambazwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Jambo linalosaidia kuokoa maji na kuongeza tija ya kilimo. Mazoa yanaonekana yakiwa na afya njema.

Mabomba meusi yanapeleka maji kutoka mfereji hadi kwenye mashamba yaliyopangwa kwa mistari yakionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kumwagilia mimea kwa ufanisi katika eneo la kilimo.

Mashamba yamepandwa kwa mistari na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotiririsha maji kwa utaratibu kupitia mabomba meusi. Kuna unye- unyevunyevu ardhini unaoonyesha umwagiliaji unaendelea huku mimea michagu ikikuzwa vizuri.

Mkulima amepiga magoti shambani akiunganisha mabomba ya umwagaji kwa kutumia mfumo wa matone. Mashamba yamepandwa miche na yanaonekana yamepangwa kwa mistari. Mazingira yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Mboga za pilipili hoho na njano zimepandwa kwa safu ndani ya chafu. Zikiwa zimefungwa kwa nyuzi ili kusaidia ukuaji wima. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na njia ya katikati imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kupita. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa kinachodhibitiwa.

Shamba limeandaliwa kwa ajili ya kilimo kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mifereji ya bomba imepangwa kwa ustadi juu ya udongo kupanda mimea.